Dawa ya wanyama ambayo ipo katika kopo lenye rangi ya zambarau, ambayo hiko tayari kwa ajili ya kupelekwa kwa wanyama ili waweze kwenda kupona na kuongeza tiba na kinga katika mwili wao.

Dawa ya wanyama ikiwa katika kipakiti chenye rangi nyeupe, nyekundu na bluu, kikiwa tayari kwa ajili ya kwenda kutumiwa na wanyama wenye shida ili aweze kwenda kupona ugonjwa wake.

Dawa ya wanyama ambayo ipo ndani ya kopo jeupe, lenye mfuniko wa kijani; ambayo ipo tayari kwa ajili ya kwenda kutumiwa na mnyama, ambaye amepandwa na kupe, kwa ajili ya kwenda kuondoa kupe hao katika mwili wake.

Dawa ya mifugo ya kisasa iliopo kwa ndani ya boksi yenye rangi nyeupe na kijani, ikiwa tayari kwa ajili ya kwenda kutumiwa na mnyama ili aweze kwenda kupona.

Dawa ya wanyama iliyoko ndani ya pakti yenye rangi nyeupe na njano, ikiwa tayari kwa ajili ya wanyama wenye shida mbalimbali kwa ajili ya kutibu shida hizo walizo nazo.

Vitunguu mbalimbali vikiwa tayari vimevunwa na nimewekwa mahali na wakulima ambapo watakuja kuvichukua na kupeleka sokoni kwa ajili ya kuviuza na kujipatia fedha ili kujikimu wao na familia zao.

Mkulima aliyevaa nguo ya bluu, akiwa anaandaa mazao yake, ili kutoa mikungu mizuri ya ndizi, kwa ajli ya kuipeleka sokoni ili kuziuza na kupata fedha kwa ajili ya kujikimu yeye na familia yake.

Wakulima mbalimbali wa mahindi wakiwa tayari wamshavuna mahindi yao na kuyapeleka sokoni, kwa ajili ya kuyauza ili kujipatia fedha za kujikimu wao na familia zao.

Ukulima wa zao la biashara ukiwa unaendelea kwa ajili ya kuchukua zao hilo na kulipeleka sokoni, ili kuliuza kwa ajili ya kupata fedha ili kujikimu wao na maisha yao.

Wakulima wa zao la biashara la mahindi, wakiwa wanaendelea kuvuna mahindi hayo kwa ajili ya kuyachukua na kuyapeleka, ili kuyauza na kujipatia fedha kwa ajili ya kujikimu wao na familia zao.

Kilimo cha zao la nyanya za kisasa, ikiendelea, huku ikiwa na nyanya nyekundu na za kijani ambazo zitachukuliwa na kupelekwa sokoni, ili kuuzwa na kujipatia fedha.

Wakulima mbalimbali wa zao la viazi, wakitia viazi vyao kwenye magunia, ili kuyapeleka kwenye masoko makubwa ili kuyauza na kupata fedha kwa ajili ya matumizi ya kwao na ya familia zao.

Mkulima aliyevalia tisheti na jinsi, akiandaa mapapai yake kwaajili ya kuyapeleka sokoni, kwaajili ya kuyauza na kujipatia fedha kwaajili ya kujikimu yeye na familia yake.

Wakulima wa zao la kitunguu wakijaribu kuchukua vitunguu na kuvipeleka sokoni, kwa ajili ya kwenda kuuza na kujipatia fedha ili kuweza kujikimu wao na familia zao.

Mkulima wa zao la mahindi, akiwa amebeba gunia lenye mahindi ndani yake kwa ajili ya kuyapeleka sokoni ili kuyauza na kujipatia fedha kwa ajili ya kujikimu yeye na familia yake.

Mti mkubwa wa kahawa wenye tunda venye rangi nyekundu na kijani ambao unatumika katika kilimo cha biashara huko tayari kwa kuchukuliwa tunda hizo na kuzipeleka sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili muuzaji aweze kupata pesa ya kujipatia riziki yeye na familia yake.

Shamba la mkulima lenye mazao ya mapapai na ndizi, likiandaliwa kwa ajili ya kupata mazao hayo ili, kwenda kuyauza sokoni na kujipatia fedha kwa ajili ya kujikimu yeye na maisha yake.

Muuzaji aliyevalia tisheti nyekundu, akipeleka nyanya zilizoiva sokoni kwa ajili ya kuziuza ili kujipatia fedha ambazo ataweza kujikimu yeye na familia yake.

Mgomba wa kijani ambao mazao yake huchukuliwa na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa ili muuzaji aweze kupata pesa ambayo itamsaidia katika kutunza familia yake na yeye mwenyewe.

Zao la biashara aina ya nanasi likiwa linaendelea, ili kuyachukua na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuyauza ili kupata fedha, waweze kujikimu wao na maisha yao.

Mkulima wa kike aliyekuwa katika shamba lake akijaribu kufatilia mazao yake, ili kuyapeleka sokoni kwaajili ya kuyauza na kujipatia fedha kwaajili ya kujikimu yeye na maisha yake na familia yake.

Wakulima wa zao la biashara la nyanya, wakiwa wanaendelea kwa ajili ya kulichukua zao hilo na kulipeka sokoni ili kuuza na kujipatia fedha kwa ajili ya kujikimu wao na maisha yao.

Wakulima wa zao la biashara aina ya kahawa, wakiwa wanaziandaa kahawa na kuzitia kwenye magunia kwa ajili ya kupelekwa sokoni, kwa ajili ya kupata fedha waweze kujikimu wao na maisha yao.

Mkulima wa zao la nyanya akiendelea kutazama nyanya zake na kuzichagua kwa ajili ya kuziandaa na kuzipeleka sokoni, kwa ajili ya kuziuza ili kujipatia fedha kwa ajili ya kujikimu yeye na familia yake.

Wakulima wa zao la ndizi wakiwa wanaandaa ndizi zao, kwa ajili ya kuzichukua na kuzipeleka sokoni ili kuziuza kwa ajili ya kupata fedha ili kujikimu wao na familia zao kwa ujumla.

Wakulima wa zao la biashara wakiwa wanaandaa mazao yao na kuyaweka katika magunia, kwa ajili ya kuyapeleka sokoni ili kwenda kuyauza kwa ajili ya kujipatia kipato cha kujikidhi wao na familia zao.

Mkulima wa zao la biashara akiwa ameweka mazao yake katika gunia, na kuyapeleka sokoni kwa ajili ya kuenda kuuza, ili aweze kujipatia fedha ya kujikimu yeye na familia yake.

Mkulima aliyevalia tisheti yenye rangi nyeupe akiwa ameshikilia moja ya mipira ambayo imepita katika ya mazao yao. Hii ni kuashiria uwepo wa kilimo cha umwagiliaji katika shamba hilo.

Uandaaji wa mbegu bora na zakisasa unaotumika na wakulima kwa ajili ya kwenda kuzitumia mbegu hizo katika mashamba yao, ili kujipatia mazao ambayo ni bora na yakisasa kutoka kwenye mbegu hizo.

Wanaume wapatao wawili wakiliweka trekta vizuri katika lori, kwa ajili ya kupeleka shambani ili kwenda kuandaa shamba hilo kwa ajili ya kutumika katika kilimo kinachofuata.

Trekta kubwa na la kisasa lenye rangi ya kijani likiwa shamba kwa ajili ya kuandaa shamba, ili kuja kutumiwa na wakulima kupanda mazao yao yanayokuja.

Mashine kubwa na za kisasa zinazotumika katika upandaji wa mimea mbalimbali, zinazotumia teknolojia ya hali ya juu, ambazo husaidia katika ukuzaji wa mimea mbalimbali katika mashine hizo.

Tretka kubwa na la kisasa lenye rangi nyekundu likiwa na watu wawili juu yake likiwa shambani kwa ajili ya kuandaa mazingira ya shamba ili kutumika, kulima na kupanda mazao yake yanayokuja.

Kilimo cha zao la mahindi kikiendelea kwa ajili ya mahindi hayo kuja kutumika nyumbani kwa mkulima husika, kwa ajili ya kujikimu yeye na maisha yake na kwa ajili yake yeye na familia yake.

Waandaaji wapatao wawili, wa mbegu ya miti , wakiendelea katika zoezi la kuandaa mbegu hizo kwaajili ya kwenda kukuzwa baadaye kwaajili ya kupandwa ili kukuza miti yetu.

Ukulima wa zao la kabeji ukiwa unaendelea, huku mazao hayo yakichukuliwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa na kuandaa bidhaa ambayo itakuja kuuzwa kwa wateja mbalimbli.

Trekta kubwa na la kijani, likiwa katika shamba kubwa, kwaajili ya kuchukua mazao, na kuyapeleka katika kiwanda ili yaweze kwenda kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali kutoka kwenye mazao hayo.

Kilimo cha kisasa cha mazao kikiwa kinaendelea kwa ajili ya kuchukua mazao hayo na kuyapeleka kiwandani, ili kiweze kuyachakata na kutengeneza bidhaa mbalimbali kutokana na mazao hayo husika.

Ufugaji wa kuku wa mayai, ukiwa unaendelea kwa ajili ya kuyachukua mayai hayo na kuyapeleka kiwandani, ili yaweze kwenda kuchakatwa na kutengeneza bidhaa mbalimbali kwa kutumia mayai hayo na kwenda kuuzwa.

Ukulima wa mazao bora na ya kisasa ukiendeelea kwa ajili ya mazao hayo kuchukuliwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa ili kutengenezwa bidhaa mbalimbali kutoka kwenye mazao hayo.

ufugaji wa ng'ombe wa kisasa ukiendelea, huku ng'ombe hao wakiwa wameandaliwa kwaajili ya kuandaa maziwa ambayo yatakuja kutumika katika viwanda, ili kuandaa bidhaa mbalimbali kutoka kwenye maziwa hayo.

Ufugaji wa kuku wa kisasa ambao wameandaliwa kwa ajili ya baadaye wakija kukuwa wakuze mayai, ambayo yatakuja kutumika katika viwanda ili kutengeneza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya matumizi mbalimbali.

Wakulima wa zao la kabeji wakiendelea kwa ajili ya mazao hayo kuja kupelekwa kiwandani na kuchakatwa kwa ajili ya kutengeneza bidhaa mbalimbali kutoka kwenye kiwanda hicho nakuja kuuzwa kwa wateja.

Wafugaji wa ng'ombe wa kisasa ambao ng'ombe hao huchukuliwa maziwa na kupelekwa kiwandani kwa ajili ya kuchakatwa ili kutengeneza bidhaa mbalimbali kutokana na maziwa hayo.

Trekta yenye rangi nyeupe na kijani, likiwa kwenye shamba kubwa, likichukua mazao kwaajili ya kuyapeleka kiwandani kwaajili ya kuchakatwa na kutengeneza bidhaa ambazo badae zitakujukutumika kwaajili ya matumizi mengine ya baadae.

Kilimo cha mazao ya mananasi kikiwa kinaendelea, kwa ajili ya kuyachukua mazao hayo na kuyapeleka katika kiwanda ,ili kiweze kuyachakata na kutengeneza bidhaa mbalimbali kutokana na mazao hayo.

Mabomba mbalimbali meusi yakiwa yamepangiliwa katika matuta ya mazao kwa ajili ya kuendeleza kilimo cha umwagiliaji katika mazao hayo husika kwenye shamba hilo husika,

Mpira wenye rangi nyeusi uliopita katikati ya mazao yenye rangi ya kijani, kwaajili ya kumwagilia maji katika mazao hayo ili kuendeleza kilimo cha umwagiliaji.

Bomba kubwa lenye rangi nyeupe, likiwa linamwaga maji katika matuta ya mazao mbalimbali, ili kuashiria kilimo cha umwagiliaji kinachoendelea katika shamba ili kukuza shamba hilo.

Wamama wapatao wawili wakijaribu kumuwekea alama mbuzi mwenye rangi nyeupe katika sikio lake, ili kuonesha idadi ya mifugo ambao wanayo na kusaidia endapo mbuzi huyo atapotea kuwa rahisi kupatikana.

Mbegu mbalimbali na za kisasa zilizowekwa katika duka la mbegu kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima, ili kwenda kuzitumia mbegu hizo katika kilimo chao ili kujipatia mazao bora na ya kisasa kutoka kwenye mbegu hizo.

Mbegu mbalimbali bora na za kisasa zikiwa katika magunia, zikiwa tayari zipo sokoni kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima ili kwenda kuyatumia katika mashamba yao kwa ajili ya kujipatia mazao bora na ya kisasa.

Uandaaji wa mbegu bora na za kisasa, ambazo zitatumika katika kilimo cha kisasa, ili kutupatia mazao ambayo ni bora na mengi, ambayo yatatumika katika sehemu mbalimbali.

Uandaaji wa mbegu bora na za kisasa ukiwa unaendelea, kwa ajili ya mbegu hizo kuja kutumika na wakulima katika mashamba yao ili waweze kujipatia mazao bora na ya kisasa kutoka kwenye mbegu hizo.

Mbegu ya zao la kabeji, ikiwa sokoni tayari kuchukuliwa na mkulima wa zao hilo ili kwenda kuitumia Katika shamba lake ili aweze kupata mazao bora na yakisasa kutoka kwenye mbegu hiyo.

Mbegu mbalimbali za nafaka zilizopo katika viroba, zikiwa tayari kwa mauzo kwa ajili ya kuuzwa kwa wakulima mbalimbali wanafaka hizo ili kwa ajili ya kwenda kuzitumia katika mashamba yao.

Uandaaji wa mbegu bora na za kisasa ukiendelea, kwaajili ya mbegu hizo kuuzwa na kupelekwa kwa wakulima ili waweze kuzitumia mbegu hizo kujipatia mazao ambayo ni bora na ya kisasa.

Mipira miwili mieusi iliyopita katikati ya mbegu za kisasa, kwa ajili ya kumwagilia mbegu hizo ili zije kuuzwa kwa wakulima, na kuzitumia katika mashamba yao kwa ajili ya kujipatia mazao bora kutoka katika mbegu hizo.

Madaktari wa wanyama wapatao wanne, wawili wao wakiwa wamevalia makoti yenye rangi nyeupe wakiwapatia wanyama hao chanjo ili kuweza kukua na kuwa bora katika mazingira yao na ukuaji wao.

Wanaume wawili waliovalia makoti ya kijani wakijaribu kuangalia kwa ukaribu wanyama wa porini wajulikanao kama tembo, waliopo katika mazingira yao ya karibu.